Kituo cha umeme ni sehemu maalum inayopokea, kubadili na kusambaza umeme kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji. Vituo hivi, huchukuwa umeme wa kiwango cha juu kutoka kwa mitambo ya uzalishaji na kubadilisha kuwa salama kwa watumizi ya nyumba na biashara.